Kundi la wafanyakazi wanaume kwa wanawake wakiwa wamevaa nguo rasmi, suti huku wakiwa wamesimama mbele ya nembo ya benki kupata picha ya pamoja.

Sehemu ya mapokezi ndani ya benki. Wafanyakazi wa benki wameketi na kumsikiliza mteja aliyesimama, huku pembeni kukiwa na wateja wengine wawili, mwanaume na mwanamke.

Kundi la watgu wanaume kwa wanawake wakiwa wanafurahia muda wao ndani ya baa. Baadhi yao wameketi huku wengine wakisimama na kupata vinywaji tofauti . Ndani ya baa hiyo kuna mwanga mzuri pamoja na kuta zilizorembwa na picha kadhaa.

Eneo la ndani ya baa ikiwa ni kaunta iliyojaa vinywaji mbalimbali, kama vile pombe, mvinyo na vingine vingi huku kukiwa na televisheni kubwa ukutani pamoja na viti virefu kwa ajili wateja.

Sehemu ya ndani ya baa huku kukiwa na vinywaji vilivyowekwa kwenye chupa na kupangwa kwenye rafu iliyopo ukutani, pembeni ya rafu hiyo kuna jokofu lenye vinywaji kadhaa.

Baa yenye muundo wa kisasa ikiwa na kaunta iliyoundwa kwa kutumia mbao, huku mwanamke akisimama mbele ya baa hiyo, iliyopangwa vizuri na ana tabasamu usoni mwake, huku ameshikilia glasi yenye kinywaji.

Sehemu ya ndani ya baa ya kisasa na inayovutia. Kaunta ya baa hiyo ikiwa na vinywaji vilivyowekwa kwenye glasi, huku nyuma ya kaunta hiyo kuna vinywaji tofautitofauti vilivyowekwa kwenye chupa, vikiwa vimepangwa kwenye safu na mhudumu wa baa hiyo akiwa anachanganya vimiminika kwenye glasi.

Baa ya kisasa yenye wateja wengi wakiwa wanaume, wakiwa wanakunywa vinywaji tofautitofauti, huku mhudumu akiwa mbele yao tayari kwa kuwahudumia na kuwasikiliza.

Sehemu ya ndani ya baa ikiwa na mwanga hafifu na mpangilio mzuri wa viti na meza, huku kuta za baa hizo zikiwa na rafu zilizojaa chupa za vinywaji ikionyesha aina mbalimbali za pombe zinazopatikana katika baa hiyo.

Baa ya kifahari na ya kisasa iliyoundwa kwa muundo wa starehe na kuvutia ikiwa na kaunta iliyopambwa na taa nzuri, huku safu zake zikiwa na chupa za vinywaji. Mbele ya kaunta hiyo kuna viti virefu kwa ajili ya wateja kukaa na kufurahia vinywaji vyao.

Sehemu ya ndani ya baa ya kuvutia na ya kisasa, kaunta ya baa hiyo ina viti virefu na mwanga unaoangaza vizuri, huku pembeni ya kaunta hiyo kukiwa na viti vifupi kwa ajili ya wateja.

Eneo la baya ya kisasa iliyopambwa kwa mtindo wa kifikie na taa za kuvutia huko sehemu kubwa ya kuhifadhi vinywaji, ikiwa na chupa nyingi za vinywaji mbalimbali kama vile pombe ya glasi buko rafu za kupangiaje hivyo vikiwa na rangi ya kijani.

Wanaume watatu wakiwa wameketi na kuzungumza na mhudumu wa baa, huku meza yao ikiwa na chupa zenye rangi nyeusi yenye vinywaji. Nyuma ya kundi hilo, kuna watu wengine wakiwa wanafurahia huduma ndani ya baa hiyo.

Eneo la baa lililopangwa vizuri, muhudumu wa kiume mwenye tabasamu na amevaa shati lenye nyeupe, amesimama nyuma ya kaunta ya baa hiyo iliyotengenezwa kwa mbao.

Sehemu ya nje ya maonyesho na mauzo ya magari. Magari hayo ya kisasa na yenye teknolojia nzuri yaliyopangwa kwa mstari; yakiwa na rangi nyeupe, huku nyuma ya eneo hilo kukiwa na maghorofa mawili marefu.

Eneo la maonyesho ya magari yanayouzwa, magari mengi mapya ya aina moja yote yakiwa na rangi nyeupe yamepangwa kwa mpangilio mzuri magari haya ya kisasa yako tayari kuonyeshwa kwa wateja ama wanunuzi wa magari.

Jumba lenye milango mingi ya rangi ya bluu. Huku Mwanamke akiwa amesimama nje ya duka linalouza bidhaa za maziwa linalohudumia wateja au jamii.

Duka la kuuza bidhaa ya maziwa na bidhaa zingine zinazotengenezwa kutokana na maziwa, huku dereva wa pikipiki akiwa amebeba majaba makubwa ya kutunzia na kusafirisha maziwa hayo dukani hapo.

Duka la kuuza maziwa, mwanamke anayehudumia katika duka hilo amevalia koti jeupe lenye usafi wa hali ya juu, huku akiwapimia wateja maziwa kwenye vyombo vyao vya plastiki.

Duka linalouza maziwa, duka hilo lina mashine ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu ya kujihudumia, ambapo wateja hujihudumia wenyewe na kupata maziwa yaliyo simikwa.

Duka linalouza bidhaa za maziwa, duka hilo linatumia mashine ya kisasa yenye mfumo wa teknolojia ya hali ya juu ya kujihudumia mwenyewe. Mashine hiyo inatoa bidhaa ya maziwa yaliyosimikwa kwa wateja.

Mashine mbili za kuuza maziwa zinazotumia mfumo wa kisasa wa kujihudumia zikiwa zimeunganishwa kwa pamoja mashine hizi hutoa bidhaa ya maziwa yaliyosindikwa wa wateja mbalimbali.

Eneo la ndani la duka linalouza bidhaa ya maziwa, kukiwa na mashine ya kisasa na inayotumia teknolojia ya hali juu ya kujihudumia, huku nyuma ya mashine hiyo kukiwa na mlango.

Duka kubwa la kuuza maziwa, duka hilo lina jokofu la kutunzia maziwa hayo, huku muuza duka akiwa anapima maziwa na kisha kumpatia mteja.

Duka linalouza bidhaa za maziwa. Duka hilo lina mashine ya kisasa na inayotumia teknolojia ya hali ya juu ya kujihudumia, huku kukiwa na bidhaa zingine zimepangwa kwenye rafu ilioko ukutani.

Mwanaume amesimama kwenye duka la rejareja akiwa amezungukwa na bidhaa nyingi za maziwa. Mwanaume huyo amevaa shati lenye rangi ya bluu, huku akiwa anandaa bidhaa Kwa ajili ya kuuza.

Mashine ya kuuza maziwa, inayotumia teknolojia ya kujihudumia mwenyewe, inatoa bidhaa ya maziwa yaliyosindikwa pembezoni mwa mashine hiyo kuna tenki, dumu, viatu pamoja na mpira wa maji.

Kibanda kinachouza bidhaa za maziwa. Ndani ya banda hilo kuna mashine ya kisasa, inayotumia teknolojia ya hali ya juu ya kujiudumia, huku nje ya banda hilo kukiwa na dereva pikipiki ameshikilia dumu la maziwa.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa linalouza maziwa. Ndani ya duka hilo, kuna mashine kubwa ya kisasa, na yenye teknolojia ya hali ya juu ya kujihudumia, huku nyuma ya mashine hiyo kukiwa na bidhaa zingine tofautitofauti.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza bidhaa za maziwa, ndani ya duka hilo kuna mashine ya kisasa, inayotumia teknolojia ya hali ya juu ya kujihudumia. Huku pembeni ya mashine hiyo kukiwa na kiroba kilichowekwa juu ya kiti cha plastiki chenye rangi nyeusi.

Duka la umoja wa wakulima wa maziwa "LIMURU" linalojihusisha na biashara na usambazaji wa bidhaa za maziwa, zikiwa na bidhaa kadha wa kadha; zikiwa ndani ya maboksi, ndoo na karatasi za kufungia bidhaa hizo.

Mlango wa duka dogo linaouza bidhaa ya maziwa zikiwa zimetundikwa mabango makubwa yenye matangazo ya maziwa. Huku ndani ya duka hilo kuna jokofu kubwa lenye rangi ya bluu linalotumika kuhifadhia maziwa na bidhaa nyingine za maziwa ili zibaki safi.

Duka dogo lenye kuuza bidhaa za maziwa na chakula ambapo kuna mashine ya kisasa ya kujihudumia wenyewe, inayotoa bidhaa ya maziwa yaliyosindikwa kwa wateja tofauti tofauti.

Mashine ya kisasa ya kujihudumia, inayotoa bidhaa ya maziwa yaliyosimikwa. Mashine hii hutumia mfumo wa kisasa unaoruhusu wateja kujihudumia wenyewe bila usaidizi wowote.

Duka linalouza bidhaa hizo likiwa na maandishi yanayoashiria kuuzwa kwa bidhaa hiyo huku kuiwa na mteja akipata bidhaahiyo."

Duka la kuuza bidhaa ya maziwa, duka hilo lina wateja ambao wanakuja kununua maziwa, huku kukiwa na shelfu yenye madumu yenye rangi ya njano, yaliyobeba maziwa kwa ajili ya kuwauzia wateja hao.

Eneo la ndani la duka linalouza bidhaa za maziwa. Ndani ya duka hilo kuna mashine kubwa na ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu ya kujihudumia. Huku kukiwa na mhudumu amevalia nguo yenye rangi ya chungwa akijaza chombo chake cha plastiki na maziwa.

Duka linalouza bidhaa za maziwa, Huku ndani ya duka hilo kukiwa na mashine ya kisasa na yenye tekinolojia ya hali ya juu, inayomfanya mteja aweze kujihudumia na ndani ya mashine hiyo Kuna Kikombe cha plastiki cha kupimia maziwa.

Duka linalouza maziwa, duka hilo lina mashine ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu na yakumfanya mteja aweze kujihudumia mwenyewe huku, pembeni ya mashine hiyo kuna mashine nyingine ya kuuza maji.

Sehemu ya duka linalouza maziwa kwenye duka hilo kuna mashine ya kisasa na inayotumia teknolojia ya kujihudumia mwenyewe, huku kukiwa na mtu akiangalia mashine hiyo amevalia shati nyeupe.

Duka ama kituo cha kuuza maziwa la jumla na rejareja, likiwa na wateja wawili wakiwa wananunua bidhaa katika duka hilo. Huku mmoja wao akiwa amekaa pembezoni na kutazama mambo mengine.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza bidhaa ya maziwa kukiwa na mashine kubwa ya kisasa inayotumia teknologia ya hali ya juu, mashine hii yenye mfumo wa kujihudumia wenyewe ikiwa na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi.

Duka linalouza bidhaa za maziwa, ndani ya duka hilo kuna mashine ya kisasa na inayotumia teknolojia ya hali ya juu, ya kujihudumia mwenyewe. Huku nyuma ya mashine hiyo kukiwa na mashine zingine, zinazouza bidhaa za mafuta.

Duka la kuuza maziwa. Duka hilo lina mashine ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu ya kumfanya mteja aweze kujihudumia mwenyewe, huku nyuma ya mashine hiyo kuna tenki la chuma.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza maziwa, ndani ya duka hilo kuna mashine ya kisasa inaotumia teknolojia ya hali ya juu ya mteja kujihudumia. Huku mbele ya mashine hiyo kukiwa na mteja wa kiume ameshikilia kikombe, kwa ajili ya kuchukua maziwa.

Mashine maalumu na ya kisasa inayotumia teknolojia ama mfumo wa kujihudumia, inayotoa huduma ya maziwa yaliyosindikwa kwa wateja tofauti tofauti wa maziwa.

Mashine maalumu na ya kisasa inayotumia teknolojia ya kujihudumia, mashine hii hutoa bidhaa ya aina maziwa yaliyosimikwa kwa wateja wa maziwa.

Duka linalouza bidhaa na maziwa, nje ya duka hilo kuna trei za mayai zilizopangwa juu ya kreti, ndani ya duka hilo kuna mashine ya kisasa na inayotumia teknolojia ya hali ya juu ya kujihudumia, huku kukiwa na mteja wa kiume amevalia shati la mistari nje ya duka hilo.

Duka linolouza bidhaa za maziwa, nje ya duka hilo kuna maandishi yenye rangi nyeupe, huku ndani ya duka hilo kuna mhudumu alievaa barakoa aliesimama nyuma ya kabati lenye rangi ya kahawia.

Duka linalouza bidhaa ya maziwa, mlango wa duka hilo kuna picha zinazoelezea bidhaa za maziwa. Ndani ya duka hilo kuna meza ambapo juu ya meza hiyo kuna chombo cha plastiki chenye maziwa.

Banda linalouza bidhaa ya maziwa, ndani ya banda ya banda hilo kuna mashine ya kisasa na inayotumia teknolojia ya hali ya juu, inayomuwezesha mteja kujihudumia mwenyewe huku mlangoni kwenye banda hilo kuna mwanaume amesimama.

Duka la kuuza maziwa linalotumia mashine ya kisasa ya kutunzia maziwa hayo, huku baadhi ya wateja wakiwa wamepanga foleni kusubiri kuhudumiwa na mtoa huduma akiwa karibu na mashine hiyo kupima maziwa na kukabidhi wateja wake.

Duka linalouza bidhaa ya maziwa, bidhaa hizo zimepangwa kwenye safu nyeupe zingine zikihifadhiwa kwenye maboksi, madumu ya plastiki na vifungashio vingine vya plastiki.

Duka linalouza bidhaa ya maziwa ndani ya duka hilo kuna mashine ya kisasa na ya teknolojia ya hali ya juu, yenye mfumo maalumu wa kujihudumia, mashine hiyo ina picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe akiwa anakamuliwa maziwa.

Duka linalouza bidhaa ya maziwa duka hilo lina mashine ya kisasa na inayotumia teknolojia ya hali ya juu ya kujihudumia, mashine hiyo ina matairi pamoja na picha ya mtoto aliyeshikilia kikombe cha maziwa.

Duka linalouza bidhaa za maziwa. Ndani ya duka hilo, pembeni kidogo ya mlango, kuna mashine ya kisasa na inayotumia teknolojia ya hali ya juu ya kujihudumia wenyewe.

Duka linalouza maziwa, duka hilo lina mashine inayotumia teknolojia ya hali ya juu ya kumfanya mteja aweze kujihudumia mwenyewe. Mashine hiyo inatoa maziwa yaliyosimikwa kwa mteja.

Duka linalouza bidhaa za maziwa, ndani ya duka hilo kuna mashine ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu inayomwezesha mteja kujihudumia mwenyewe.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza bidhaa ya maziwa, ndani ya duka hilo kuna mashine kubwa ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu, mashine hii ya kujihudumia yenye picha ya glasi iliyowekwa maziwa pamoja na ng'ombe, huku mbele ya mashine hiyo kukiwa na mteja akijaribu kupata huduma.

Duka linalouza bidhaa yaaziwa ndani ya duka hilo kuna mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu inayotumia mfumo wa kujihudumia. Huku mashine hiyo ikiwa na ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi.

Duka linalouza bidhaa ya maziwa ndani ya duka hilo kuna meza, iliyotengenezwa na mbao kukiwa na chupa yenye mfuniko mweupe, yenye maziwa ndani huku nje ya duka hilo amesimama mwanamke amevalia tisheti yenye rangi ya kijivu na sketi nyeusi.

Sehemu ya nje ya duka linalouza maziwa. Duka hilo lina picha kadha wa kadha za bidhaa hiyo ya maziwa, huku mlangoni hapo amesimama mwanaume aliyevaa tisheti yenye rangi nyeupe na nyeusi.

Duka la kuuza maziwa, duka hilo lina mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu, inayomuwezesha mteja kujihudumia mwenyewe, huku kukiwa na meza iliyopangwa pembeni na chupa na ndoo za kukusanyia maziwa.

Duka linalouza maziwa, duka hilo lina mashine ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu ya kujihudumia, mashine hiyo ina bango likionyesha kwamba kutoa maziwa ambayo ni masafi na tayari kwa ajili ya matumizi.

Jengo lenye milango miwili ya rangi ya bluu likiwa ni kituo cha kukusanyia maziwa na kusambaza bidhaa hiyo kwa wateja tofautitofauti, huku kukiwa na baadhi ya wateja wakija kuchukua bidhaa ya maziwa dukani hapo.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa inayotumia teknolojia na mfumo wa kisasa wa kujihudumia. Mashine hiyo hutoa bidhaa ya maziwa yaliyosimikwa, huku kukiwa na mfanyakazi aliyevaa koti jeupe na kofia ya kuzuia nywele, akiwa anarekebisha mashine hiyo.

Duka linalouza bidhaa za maziwa. Ndani ya duka hilo kuna mashine ya kisasa yenye kutumia mfumo wa teknolojia hali ya juu ya kujihudumia, ikiwa na sehemu mbili zenye kutoa huduma. Huku juu ya mashine hiyo kukiwa na bango lenye maandishi yakielezea ulipe kwanza kabla ya kupata huduma ya maziwa.

Duka linalouza bidhaa za samani tofauti tofauti kama vile masofa, meza na viti. Duka hilo limepangwa vizuri navutia wateja huku nyuma ya duka hilo kukiwa na safu iliyopangwa mito ya rangi tofauti tofauti.

Duka kubwa linalouza vitu vya samani, ikiwemo sofa na meza vikiwa vimepangiliwa katika mpangilio mzuri na unaovutia, kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Duka linalouza bidhaa za thamani kama vile makochi na meza, makochi mengine yanepangwa nje yakipambwa na mito, huku ndani ya duka kukiwa kumetenganishwa mara mbili sehemu ya chini na juu na zote zikiwa na thamani tofauti tofauti.

Eneo la nje la duka linalouza bidhaa za samani. Samani zikiwemo; masofa yenye ya rangi ya bluu na meza ndogo, huku kukiwa na mito inayopamba sofa hizo.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza bidhaa za samani, bidhaa hizo ni kama sofa, meza ndogo pamoja na stuli. Sofa hizo zenye rangi nyeusi pamoja na rangi ya chungwa zimepambwa kwa mito mizuri

Duka kubwa lenye bidhaa za samani kama vile: makochi, meza na urembo mwingine wa sebuleni. Zikiwa zimepangwa kimakundi ili kuwavutia wateja ama wanunuzi wa bidhaa hizo.

Sehemu ya nje ya duka linalouza bidhaa za samani thamani zinazouzwa ni kama vile masofa viti pamoja na meza, sofa yenye rangi ya kijivu yaliyo pambwa kwa mito yenye mchanganyiko wa rangi ya njano pamoja na nyeupe, huko nyuma yake kukiwa na meza pamoja na viti vilivyotengenezwa kwa mbao.

Duka linalouza samani kama vile sofa zenye rangi tofautitofauti, kama vile: kijivu, bluu na nyeusi. Huku kukiwa na mito inayopamba sofa hizo.

Sehemu ya nje ya duka linalouza bidhaa za samani nje hapo Kuna Meza iliyoundwa kwa mbao, yenye rangi ya kahawia na kwa muundo unaopendeza na kuvutia.

Sehemu ya duka linalouza bidhaa za samani. Bidhaa hizo za kisasa kama vile makochi na masofa yaliyotengenezwa kwa rangi ya kijivu yamepambwa, na mito yenye rangi tofauti kama vile nyekundu, njano na machungwa.

Duka kubwa na la kisasa linalo uza bidhaa za samani. Nje ya duka hilo kuna bango linaloelezea kwamba ni sehemu ya kupata bidhaa za samani. Huku ndani ya duka hilo, bidhaa za samani kama vile masofa, viti, na meza, zimepangwa kwa usafi na mpangilio mzuri unaovutia.

Duka linalouza bidhaa za dhamani dhamani hizi zilizotengezwa kwa mbao zenye rangi tofauti tofauti na za kuvutia

Duka kubwa linalouza bidhaa za samani kama vile vitanda na meza, huku vitanda hivyo vikiwa na magodoro pamoja na mito ikipamba vitanda hivyo kwa ajili ya kuwaonyesha wanunuzi.

Kitanda cha ghorofa kilichotengenezwa kwa kutumia mbao imara yenye rangi ya kahawia iliyokolea. Kitanda hicho kimeundwa kwa muundo wa kisasa na wa hali ya juu kwani ina sehemu mbili za kulala moja ikiwa juu na nyingine chini zikiunganishwa kwa kutumia ngazi huku ngazi hizo ikiwa na droo za kuhifadhia vitu.

Eneo la nje na duka linalouza bidhaa tofauti za samani kama vile sofa na meza ndogo, sofa hizo zenye rangi ya kijivu zimepambwa na mito yenye rangi tofauti tofauti.

Duka linalouza bidhaa za samani nje ya duka hilo kumepangwa masofa yenye rangi tofauti kama vile kahawia, kijivu na nyeusi huku juu ya duka hilo kuna bango lenye nambari ya simu kwa ajili ya mawasiliano na jina na duka hilo.

Duka linalouza bidhaa aina ya samani bidhaa hizo ni kama vile sofa na situli, huku zingine zikiwa zimepangwa juu na zingine zikiwa zimepangwa chini kwa ajili ya kuwaonyesha wateja.

Duka lililo na bidhaa za samani kama vile viti, makochi na vitanda, vilivyopangwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja tofautitofauti.

Eneo la nje lenye thamani mbalimbali zilizotengenezwa kwa mbao thamani izo ni kama; kabati, viti na meza nyuma ya thamani iyo kuna nyumba iliyotengenezwa kwa bati.

Duka linalouza bidhaa za samani, nje ya duka hilo kuna bango kubwa yenye jina la duka hilo pamoja na nambari za simu huku chini kukiwa na masofa pamoja na magodoro yaliyowekwa pamoja.

Eneo la wazi la kuuza bidhaa za samani vitanda, vilivyo tengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na mbao zimepangwa hapo nje kwaajili ya kuuza kwa wateja.

Mwanamke seremala anaetumia msumeno kukatia mbao, akifanya kazi kwenye meza iliyojaa vipande vya mbao huku nyuma yake kukiwa na nyumba.

Eneo la mapokezi ya hoteli ya kisasa huku mhudumu aliyevalia shati jeupe na koti jekundu akimsikiliza kwa makini mteja aliyevaa shati la mistarimistari na suruali nyeusi.

Sehemu ya nje na ndani ya hoteli au mgahawa hususani sehemu ya kuuzia chakula upande wa kushoto, kuna bango kubwa lenye orodha ya vyakula na vinywaji, vinavyopatikana huku sehemu ya ndani ikiwa na viti na meza zilizopangwa vizuri na mwanga unaoangaza.

Eneo la ndani la hoteli maalumu kwa ajili ya kupatia chakula. Eneo hilo limepangwa kwa usafi na kwa mpangilio mzuri wa viti na meza huku kuta za sehemu hiyo zikipambwa kwa picha tofauti tofauti ya kuvutia.

Sehemu ya ndani ya hoteli imepangwa vizuri na kwa ustadi mkubwa wa kupendeza kukiwa na meza nzuri iliyopangwa ili kuonekana na kuvutia wateja

Eneo ndani ya hoteli maalumu kwa ajili ya kupata chakula. Eneo hilo limepambwa kwa usafi na mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza. Huku pembeni kukiwa na mhudumu amesimama.

Duka linalouza bidhaa za rejareja bidhaa hizo za chakula zikiwa zimewekwa kwenye magunia, Huku zikiwa na karatasi yenye maelezo ya aina ya chakula pamoja na bei.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi, ambapo wafanyabiashara wanauza bidhaa mbalimbali, huku sehemu ya chakula imejaa matunda kama vile: maembe, ndizi, machungwa na matikitimaji yaliyopangwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya ndani ya duka Iinalouza bidhaa za rejareja kama vile: maji, maziwa, pamoja na vyakula, vikiwa vimepangwa kwenye rafu yenye rangi nyeupe, huku mteja aliyevaa fulana yenye rangi ya bluu na barakoa nyeupe, akiwa ananunua vitu dukani hapo.

Soko linalouza bidhaa za vyakula hususani matunda, kama vile: matikiti maji, ndizi, machungwa, maembe, mapapai, na kadhalika. Vikiwa vimepangwa kwa muundo mzuri, kwa ajili ya kuzitofautisha kwa wateja.

Soko kubwa linalouza bidhaa za vyakula mbalimbali ikiwemo nyanya, matango, mchele, ndizi huku kukiwa na wateja wanaonunua bidhaa hizo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Soko la bidhaa za kitamaduni na sanaa, likiuza bidhaa mbalimbali kama vile shanga zenye rangi tofautitofauti hereni, bangili, sanamu za wanyama kama vile pundamilia na tembo huku kukiwa na mteja akiangalia bidhaa hizo.

Soko kubwa na la kisasa lililojengwa kwa miundombinu mizuri, huku kukiwa na wateja kadha wa kadha wakiangalia bidhaa wanazotaka na wengine wakinunua bidhaa ambazo wamezipenda.

Soko kubwa linalouza bidhaa za chakula kama vile: nyanya, vitunguu na kabichi. Nyanya hizo zimepangwa kimafungu na kuwekwa kwenye visado na vitunguu kuwekwa kwenye kreti, huku wauzaji wao wakiwa ni wanawake.

Soko linalouza bidhaa tofauti za matunda kama vile ndizi, maembe, matikitiki maji, mananasi kukiwa pia na mikate. Huku wanunuzi wakiwa wanapita na wengine wawili wamesimama wakinunua bidhaa.

Soko linalo uza bidhaa aina ya vyakula kama vile nyanya, karoti, viazi na vitunguu. Bidhaa hizo zimewekwa chini na kimakundi ili kuweza kutofautisha bidhaa hizo.

Soko linalouza bidhaa tofauti za nguo na sanaa kukiwa na nguo, zilizotundikwa kwenye midoli ya kuvalisha nguo pamoja na vikapu vilivyofumwa kwa ustadi wa hali ya juu.

Soko linalouza bidhaa tofauti za ngozi na zisizo za ngozi, sendo zikiwa zimepangwa kwenye meza huku zingine zikiwa zimening'inizwa kukutani huku muuzaji wa kiume amesimama mbele ya sendo hizo.

Soko linalouza bidhaa tofauti tofauti za chakula, huku vitunguu vikiwa vimepangwa kwenye sado na muuzaji huyu wa kiume akiwa ameshika baadhi ya vitunguu hivyo mkononi.

Wanawake wawili katika soko la wazi wamesimama nyuma ya meza yenye bidhaa mbalimbali za kuuza kama vile mbogamboga, nyanya na viazi. Huku mwanamke mmoja ambaye ni muuzaji, amevaa aproni nyekundu akiwa ameshikilia mboga zilizo kwenye mfuko.

Soko lililojaa bidhaa mbalimbali, hasa mikoba na viatu. Mikoba mingi mikubwa yenye rangi tofauti imening'inizwa, huku pia viatu vikiwa vimepangwa kwenye stendi ama meza katikati ya soko. Wateja na wauzaji wakiangalia bidhaa kwa ajili ya ununuzi.

Maduka mengi yaliyopanga karibu na barabara yanayotoa huduma mbalimbali, ikiwemo huduma ya fedha za simu huku kukiwa na baadhi ya wateja wakiwa karibu na duka hilo wakipata huduma hizo.

Jengo refu la kisasa ambalo linafaa kwa makazi au biashara likiwa limesimama katikati ya majengo mengine na miundombinu. Jengo hili linahusiana moja kwa moja na sekta ya majengo na ardhi.

Mradi mkubwa wa majengo ya ghorofa. Majengo kadhaa ya kisasa yemeshakwisha kukamilika na yamepakwa rangi ya kuvutia ya kijivu na kahawia, huku mengine yakiwa bado yanaendelea kujengwa ili kuweza kukamilika.

Jengo la kisasa la ghorofa mbili ambalo limekwisha kukamilika kujengwa na tayari kwa ajili ya kuuza. Huku kukiwa na mtu mmoja amesimama mbele ya mlango wa jengo hilo.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa tofauti kama vile:Mabegi ,Pochi na viatu, Huku Pochi hizo zikiwa zimepangwa kwa kuning'inizwa kutoka juu na watu wengi wakiwa wanaangalia bidhaa hizo.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa linalouza nguo kama vile makoti, mashati yaliyotundikwa kwenye rafu iliyoundwa na chuma yenye rangi nyeusi.

Sehemu ya duka kubwa linalouza nguo hasa za wasichana, huku juu ya duka hilo likiwa na bango likiashiria sehemu ya kujaribishia nguo hizo kwa wateja. Chini ya bango hilo kuna nembo ikionyesha nguo za watoto wakiwa na umri wa mwaka mmoja hadi saba.

Sehemu ya duka la kisasa linalouza nguo, nguo zenye rangi tofautitofauti zimetundikwa kwenye rafu nyeupe, huku kukiwa na baadhi ya wateja wakiangalia nguo zinazowapendeza kwa ajili ya kununua.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa linalouza nguo tofauti za watoto kama vile magauni, nguo hizo zimetundikwa kwenye vyuma na kuninginizwa kwenye rafu .

Sehemu ya duka kubwa linalouza nguo. Nguo hizo ni kama vile mshati, suruali za rangi tofautitofauti zikiwa zimepangwa kwenye rafu yenye rangi nyeupe.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa linalouza chakula kukiwa pamepambwa vizuri, bango kubwa lenye picha ya vyakula pamoja na bei likionekana; huku kukiwa na wafanyakazi wawili waliovalia nguo za rangi nyeupe na mmoja wao akiwa amevalia fulana ya rangi ya machungwa.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa linalouza nguo tofauti kama vile mashati na suruali, nguo hizo zimepangwa kwenye rafu huku ukutani kukiwa na bango lenye maelekezo yapunguzo la bei kwa asilimia arobaini.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa linalouza vinywaji mbalimbali, vinywaji hivyo vimepangwa kwenye rafu ndefu yenye rangi nyeupe huku kukiwa na mwangaza unaomulika bidhaa hizo.

Eneo la duka kubwa la kisasa lenye bidhaa tofautitofauti zilizowekwa kwenye chupa pamoja na mifuko ya plastiki huku kukiwa na picha za bidhaa zinazopatikana katika vyombo hivyo.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa linalouza vyombo tofautitofauti vya plastiki kama vile vikombe na sahani, huku vyombe hivyo vikiwa vimepangwa kwenye rafu na kubandikwa bei elekezi.

Sehemu ya matunda na mboga za majani katika duka kubwa la kisasa, kuna rundo kubwa la matikiti maji yaliyokatwa na yasiyokatwa, pia kuna mboga nyingi za majani zenye majani makubwa zinazoonekana kuwa safi na kupangwa vizuri.

Mwanamke akifanya ununuzi katika duka kubwa. Mwanamke huyu ambaye amevaa shati jekundu na suruali nyeusi, ameinama chini akichagua bidhaa kutoka kwenye friji ya kioo, na kuweka kwenye kikapu cha manunuzi chenye rangi nyeusi.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa linaouza viatu mbalimbali kama vile vya kike, vya kiume na vya watoto, viatu hivyo vimepangwa kwenye rafu nyeupe huku kukiwa na bango likionyesha punguzo la bei.

Sehemu ya duka la kisasa linalouza vinywaji tofauti kama vile divai, huku mteja ambaye ni mwanaume akiwa na toroli la ununuzi akichagua chupa kutoka kwenye rafu ndefu ziizojaa vinywaji mbalimbali.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa tofauti tofauti kama vile: dawa za mswaki zikiwa zimepangwa kwenye rafu ikiwa na bei pamoja na jina la bidhaa hiyo.

Duka kubwa lenye bidhaa za kuoka kama vile; mkate na keki, pamoja na bidhaa zingine kama mayai, na watu wawili wakiwa wamesimama wakinunua bidhaa hizo.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, ambapo bidhaa zake zimewekwa kwenye rafu ndefu zenye rangi nyeusi. Huku kukiwa na njia pana ya kupita na mwanga mzuri ukiangaza bidhaa hizo.

Duka kubwa na la kisasa lenye mpangilio mzuri wa bidhaa za nyumbani na za kielektroniki kama vile majiko ya umeme, jokofu na televisheni, huku kukiwa na baadhi ya wateja wakiangalia bidhaa hizo.